Mifumo ya nishati ya umeme, nyaya zinazopitisha umeme mkubwa na mdogo, zilizofungwa katika nguzo iliosimikwa katika ardhi, huku nyaya hizo zikiwa zimesambazwa katika maeneo mbalimbali, nyumba za makazi ya watu kwa ajili ya kutoa huduma ya umeme.

Mifumo ya kupozea na kuchochea umeme transfoma ndogo iliyofungwa maalumu kwenye nguzo mbili zilizofungwa nyaya maalumu, kwa ajili ya kuingiza umeme na kutoa umeme kuusambaza maeneo mbalimbali ya mijini na vijijini.

Mifumo ya nishati ya umeme iliyounganishwa katika transifoma maalumu, inayohusika na upoozaji na ufuaji wa nishati hiyo iliyounganishwa katika nguzo maalumu inayoshikilia transifoma hiyo.

Huduma ya nishati ya umeme, inayopatikana katika eneo maalumu, sehemu iliyotegwa kwa ajili ya uzalishaji wa nishati hiyo, huku ndani ya hili eneo kukiwa na vifaa vya kisasa vinavyotumika kwa kuzalisha nishati ya umeme kwanjia ya maji.

Tranfoma; kifaa cha kisasa kinachotumika kwa ajili ya kupoza umeme na kuchochea umeme kilichofungwa katikati ya nguzo mbili, zilizounganishwa kwa nyaya zinazo peleka nishati ya umeme na kutoa ndani ya kifaa hicho kwa ajili ya matumizi ya majumbani.

Mifumo ya umeme iliyofungwa mahususi kwa ajili ya uzalishaji wa nishati hiyo. Huku ikiwa imewekwa katika mitambo maalum ya kisasa, inayotumika kwa ajili ya kupoozea umeme na kuzalisha, ili kuisambaza katika maeneo mbalimbali. Kwa matumizi ya nyumbani na matumizi ya viwandani.

Mifumo ya umeme iliyofungwa maalumu katika nguzo mbili, zinazoshikilia mtambo huu ambapo hutumika kwa ajili ya upoozaji na uchemshaji wa umeme kwa ajili ya usambazaji wa nishati hiyo, kutoka eneo moja kwenda eneo jingine kupitia nyaya maalumu zilizofungwa katika mashine hiyo.

Alama ya barabarani herufi "P" iliyochorwa na kuwekwa mstari mwekundu, hususani inayomaanisha hakuna eneo la kuhifadhi magari pamoja na vyombo vingine vya moto katika eneo hili.

Magari makubwa na madogo yanayosafirisha bidhaa pamoja na watu kutoka na kuingia mjini kupitia barabara ya lami iliyotengenezwa kwa kiwango, huku kukiwa na watu tofautitofauti wanaosafirisha mizigo pamoja na bidhaa nyingine watumiaji wa barabara hiyo.

Usafirishaji wa bidhaa mbalimbali pamoja na watu, unaofanyika katika barabara kubwa yenye kiwango cha lami, huku kukiwa na magari mbalimbali makubwa na madogo, yanayotumika kwa ajili ya usafirishaji wa mizigo, ikiwemo pembejeo za kilimo pamoja na watu tofautitofauti.

Eneo la barabara mahali ambapo usafirishaji wa mizigo mikubwa na midogo, watu pamoja na bidhaa nyingine hufanyika; huku katika eneo hili likiwa limetengenezwa kwa kiwango cha lami na mitambo maalumu, inayotumika kwa ajili ya ujenzi wa mabarabara.

Mfuko maalumu wenye rangi tofauti njano pamoja na rangi nyingine maalumu kwa ajili ya uhifadhi wa uchafu, huku ikiwa na nembo ya tahadharishi la uchafu iliyochorwa vizuri juu ya kifungashio hicho.

Eneo maalumu shimo dogo lililo chimbwa kwa ajili ya uhifadhi wa takataka mbalimbali hususani takataka za kimiminika kama vile, matope pamoja na takataka nyingine zilizohifadhiwa ndani ya shimo hilo lililo tengenezwa kwa njia za kisasa.

Eneo la wazi pembezoni mwa makazi ya watu mahali ambapo uchafu umehifadhiwa wa aina tofauti tofauti kutoka maeneo tofauti tofauti kama: karatasi, mifuko ya plastiki, chupa za plastiki pamoja na aina nyingine za uchafu zilizowekwa katika eneo lenye nyasi ndogo ndogo.

Uhifadhi wa takataka hususani takataka za kimiminika katika eneo la wazi, mahali ambapo mtaro maalumu umechimbwa kwa ajili ya upitishaji wa uchafu, unaotokana na vimiminika, hasa unaozalishwa viwandani.

Kifaa maalumu chenye rangi ya njano, mahususi kwa ajili ya uhifadhi wa takataka hasa takataka za kimiminika, takataka za plastiki, karatasi pamoja na takataka zingine, hususani ni zenye ncha kali.

Eneo la choo ndani ya jengo kubwa, mahali ambapo uhifadhi wa taka mwili hufanyika hususani mkojo. Eneo lililotengenezwa vizuri na kuwekewa masinki maalumu kwa ajili uhifadhi wa takataka hizi.

Vijana wa kike na kiume wakifanya usafi katika eneo la wazi ndani ya jengo kwa kumwaga maji na kupiga deki eneo hilo, ili kuliondolea uchafu na kulifanya liwe safi na salama kwa ajili ya matumizi mengine.

Sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya utunzaji wa mazingira, huku ndani ya eneo hilo kukiwa kumehifadhiwa takataka mbalimbali zinazokusanywa kutoka maeneo tofauti tofauti, huku ukiwa na watu vijana wa kike na wa kiume wanaojihusisha na ukusanyaji wa taka katika eneo hili.

Vifaa maalumu vya kisasa vyenye magurudumu madogo madogo na vilivyofungwa kwa vifuniko vilivyotengenezwa kisasa, mahususi kwa uhifadhi wa takataka mbalimbali hususani takataka ngumu zinazozalishwa majumbani.

Eneo maalum lililotengwa kwa ajili ya utupaji wa taka ndani ya vifaa maalum vya kisasa vilivyotengenezwa mahususi kwa ajili ya utupaji, na uhifadhi wa taka vyenye rangi tofauti tofauti kama kijani, kijivu, pamoja na mfuko mgumu wenye rangi nyeusi.